Ni kitabu ambapo huwa ni kidama gredi wa pili. Wakisoma ambayo kitabu hio inaitwa Nyota ya Kiswahili, Kitabu cha Mwanafunzi gredi ya pili ambapo ni huwa wanafunzi wana watoto wadogo wa shule ya Praimary .

Mahali ambapo huwa ni mahali safi kabisaa ambapo inakaa kama shule, hospitali au maofisi za serikali ambapo huwa imewekwa chuma refu ya kuweka bendera.

Ni hapo ni darasa au shule ambayo huwa imeandikwa maandishi ambayo imechorwa kama vile samaki, twiga ama ina vitu vingi zaidi ambapo wanafanyia.

Chumba cha kompyuta kilicho na vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano tehema ni sehemu ya ndani ya library darasa la tehema au kitu cha marafa

Ni darasa na ni kifutio ambapo imewekwa kwa juu ya sakafu ikiwa hua wanafunzi wanafutia ama mwalimu hua ni kifutio ambapo huwa anafanyia iwe safi ukuta na mahali ambapo wanawaandika.

Kuna wanariadha ambayo huwa wanafanya wakiwa wamefunga macho. Wawili ni wa Kenya na wawili huwa wanasaidia. Na sasa kuna mmoja wao amefunga macho na barakoa.

Darasa ambapo kuna, saa hizi hakuna wanafunzi, ambapo huwa wanafunzi wameenda nje, kuna maviti mingi ambao hapo, na tunaona huko ni makompyuta ambayo huwa watoto ama watu husomea.

Huu ni mlemavu ambapo ametoka nje ya Kenya akiwa anaenda uko Ulaya akikaa studio akiwa anamwongea vile ama huwa anakuwa mchezaji wa mbio ama waradha wa wakimbiaji.

Wanariadha ambapo huwa wanakimbia. Sasa wanariadha hawa kuna wanne ambapo wawili ni wanawake na wawili ni wanaume wakiwa wanajifanya ili wakimbie na wanachukua training .

Kuna makaratsi mingi zaidi ambapo huwa iko na kila mmoja na colour yake. Iko na rangi la kijani, jano rangi la bluu, rangi la nyeupe na vile vile nyeusi. Kuna marangi mingi.

Hapo ni ofisi, sasa ofisi hii kuna mafaili mingi zaidi ambapo imepangwa. Kuna tatu ambapo ziko au nne, hapo kuna rangi la buluu na kuna moja ambayo rangi la njano ambapo wamepangwa.

Hapo kuna msichana ambayo huwa alikuwa anaogelea. Ni huwa wanaogelea na mchezo ya kuoga maji ya mbio. Sasa huyu msichana amevaa kichwa kitambaa nyeupe.

Ni ofisi ambapo ofisi hiyo ni ofisi la serikali, ambayo ofisi la masomo au ya shule. Sasa hapa hufunzwa watu jinsi ya kufanya kompyuta ama kufanyia kompyuta.

Meza na kiti cha mwanafunzi kilichopo darasani, meza inaonekana kuwa imechakaa kidogo ikiwa na mabati yaliyopasuka upande wa mbele.

Hapo sasa kuna malemavu mmoja ambapo huwa anafunzwa jinsi za kupiga mangumi ama jinsi zakupigana .Sasa kuna mwalimu wake ambaye anazuia ili hizo vitu angonge mangumi akiwa amekalia pahali pake.

Kuna malemavu ambaye huwa anacheza mpira hapo na anacheza mpira wa miguu wa kandanda. Walemavu huyu amekatwa na mguu mmoja sasa anacheza na mguu mmoja ambaye imebakia ana ako na machuma ya kutembea nayo.

Ni kitabu cha darasani ama watoto wadogo wanasomanga, sasa kuna inaonyesha mapicha tatu ama picha tatu, kuna moja yao ni gari ambapo inatembea kwenye barabara, gari la moshi, na baiskeli.

Kuna manyumba kubwa ambapo mbele yao kuna mahali ambao inakaa kama uwanja. Na manyumba hizi zinakaa kama vile hospitali , ofisi la serikali au shule. Hapo inakaa kama ni shule ambao kuna watoto ndani.

Ni shule ambaye ni ghorofa, vilevile kuna lada la kupanda, hizo ghorofa ukienda juu madarasa huanza chini mpaka wanaenda juu na wanafunzi wa kidato cha kwanza wako chini na kubwa wale wanapanda juu.

Hii ni tahadhari au aziko liliowekwa kwa wanafunzi wasitumie mlango wa kutoka nje inawezekana ni kati taasisi ya elimu kama shule.

Kuna mama ambaye huwa anabeba jimi ama, anabeba chuma cha nguvu ama gym . Sasa huwa amekalia kwa kiti akiwa anatengeneza ama akiwa ni kama amechoka.

Jengo la rangi, matofali ya rangi ya kahawia lenye paa la rangi nyekundu. Yanaonekana kuwa ni jengo la taasisi kama shule ,chuo au ofisi ya serikali.

Lango ambapo huwa imefunguliwa na sasa wenye tu wanaingia ni mlango wa darasa au mlango wa ofisi wa serikali ikiwa hapo imeandikwa darasa la kwanza shule ya pili.

Kuna mlango ambapo inakaa mlango ambaye ni mahali pa serikali. Sasa hapo ni mlango ya elimu au kufundishwa na shule na watoto. Hapo ndani kuna watoto ambapo na walimu wanasoma na wanasomesha.

Kikosi cha timu ya mpira wa miguu ya watu wenye ulemavu wa viungo, walemavu wa miguu, wachezaji wengi katika mstari wa mbele.

Hapo kuna mtu ambaye ni mlemavu na mlemavu huyu sasa anaendesha baiskeli na hiyo sasa inamaanisha anaingia akiwa mwanariadha wa baiskeli anakimbiza na akona baiskeli yake.

Sasa hapo kuna magorofa ambaye kuna manyumba imejengwa kama gorofa tatu. Nyumba hizi inakaa kama maofisi ya serikali au pia zinakaa kama shule lakini huwa inakaa kama shule.

Mahali ambapo watoto huchezea, na ni radder ambayo watoto hua wanapanda na wakiwanachezea hata watu wakubwa. Sanasana hapo inakaa ni mahali ambao mahali ya biashara au shule.

Mchezo wenye ulemavu wa viungo vitoka kwenye Kenya wakiwa kwenye uwanja mkubwa wakishiriki katika sherehe ya ufunguzi wa michezo ya kimataifa.

Huu nimchezo wa timu ya walemavu watu wenye ulemavu wanaoonekana kushiriki katika hafla rasmi huenda za mchezo ya Paris au hafla ya kimataifa

Baraza la nje la jengo linaonekana kuwa sehemu ya taasisi kama shule au hospitali au ofisi ya umma. Huku ukuta wa jengo lililopakwa rangi la krimi au nyeupe.

Kuna zima moto ambaye huwa imewekwa kwenye ukuta ama imewekwa kwa dirisha. Sasa hivi kuna kubwa kidogo na kuna kidogo. Sasa hizi hua huongoja ama hua siku ya moto.

Ubao mweupe wa darasani ulioandikwa maandishi kwa kalamu ya boardmark vyombo ya darasani linaoonekana ikiwa na fimbo na pipa la taka.

Sa hapo kuna chuma mrefu zaidi ambapo iko na colour cha nyeupe. Chuma hiyo ni chuma cha kueka bendera ya nchini. Sasa hapo inakaa mahali ambaye ni shule au inakaa ofisi ya serikali.

Ni darasa ambaye hakuna wanafunzi sasa kuna kiti ama viti mingi zaidi na kila kiti akona meza yake yakuandika kitu na kiti hizo chini kwenye sakafu kuna seng'enge imefungwa.

Hii ni wanariadha wa mbali kutoka dunia mzima, ambapo wakiwa wanakimbia ama wakiwa wanakimbia kwenye orodha la dunia, sasa wanariadha hawa kuna mmoja wa mkenya ambaye amekua mshindi, na ana hapo mbele.

Kuna kompyuta ambayo huwa imewekwa juu ya meza na kompyuta hiyo sasa ikiwa meza nyeupe na ikiwa iko na earphone ama kitu ya kutumia maskioni.